Madarasa haya ni ya ghorofa ambapo yametengenezwa kwa mawe. Milango yao ni ya rangi nyekundu. Vile vile hapo nje kuna bustani ambalo limepandwa maua na vile vile kuna njia ambayo hutumika na wanafunzi kupitia ambayo imetengenezwa na simiti.

Kitabu hiki ambacho kiko juu ya meza kinatumika kuwafundisha wanafunzi wachanga jinsi ya kuwa na afya bora, kuna sehemu ambayo inaonyesha vifaa ambavyo vinatumika katika usafi kama vile sabuni, kichana, kuvalia nguo safi, viatu safi. Alafu sehemu nyingine wanafundishwa kwamba wanapaswa kuchana nywele, kukata kucha, kuoga, kuosha nywele hivo.

Wanawake wawili wanakimbia uwanjani wakiwa wameshikana mikono, wanawake wengine wameketi kando kweneye viti vya plastiki, huku wengine wamesimama pale mbali kuna viti vya plastiki vilivyowekwa kando ili watu wakalie baadae.

Kifaa hiki ni kifutio na kinatumika katika kufutia maandishi ubaoni, wakati mwalimu amemaliza kuandika, kimetengenezwa na mbao na kitambaa ambayo inaonyesha mwalimu kufutia ubaoni.

Kitabu hiki ni cha kiingereza ambacho hutumika kufundisha wanafunzi wa darasa la pili, hapo pembeni kuna kitabu ya kuandikia ambayo iko juu ya meza, kitabu hiki cha kingereza kimeshikiliwa na mwalimu au mwanamke ambaye mkono yake huonekana hapo karibu.